Kuta za duka zimepambwa kwa rangi nyekundu na kahawia, zikiwa na taa za mwangaza juu ya bidhaa. Kuna mabango ya matangazo juu ya kuta, yakionyesha wanawake wenye mitindo mbalimbali ya urembo.

Kuna gari jeusi ya aina ya SUV, likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho ya changarawe. Juu ya picha kuna maandishi makubwa yenye ujumbe wa kibiashara the one you have been waiting for. Katika kona la kushoto chini, kuna maandishi hafifu yanayo onyesha bei ya kuanzia milioni moja.

Soko kubwa la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ambapo watu wengi wamekusanyika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda, mboga na vyakula vingine. Kuna mahema na miavuli mingi iliyowekwa na wachuuzi kujikinga na jua au mvua.

Soko la mitumba ambako viatu vingi vya aina mbali mbali vimepangwa kwenye meza kubwa iliyofunikwa kwa kitambaa cha buluu. Bei ya viatu imeandikwa wazi kwenye bango linalosomeka mia mbili. Ikionyeshwa kuwa bidhaa hizi ni za bei nafuu.

Jengo la makazi, au linaweza pia kuwa na ofisi ya kupangisha. Lina sehemu za balcony kila ghorofa . Milango ya chuma ya usalama na muundo wa kisasa kwa kutumia mchanganyiko wa rangi ya kijivu, nyekundu, na mawe ya kutandazwa.

Jengo la makazi la kisasa lenye ghorofa tatu. Inaonyesha usanifu wa kuvutia ikiwa na vipengele vya mambo kama vile madirisha na milango ya kisasa, rangi na mapambo ya ukuta, yakitumia mchanganyiko wa kijivu, nyeupe na mapambo ya geometric yenye rangi. Balkoni zilizopambwa kwa vyuma vya kisanii.

Jengo la makaazi ambalo lina vyumba vya kupangishwa. Kama ilivyoonyeshwa na bango lenye maandishi to let . Jengo lina rangi ya kupendeza ya zambarau na milango ya kijani kibichi na limejengwa kwa mawe ya saruji.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa hasa sehemu ya bidhaa za vyakula vya pakiti na vinywaji. Kulia, kuna bidhaa mbalimbali kama mchuzi, viungo na bidhaa zilizokaushwa au kusindikwa. Kushoto, kuna vinywaji vya chupa kama juice , soda au maji yenye ladha mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inayouza vifaa vya kielektroniki na majumbani. Kuna vifaa kama friji kwa upande wa kulia na bidhaa kama majiko ya umeme au mashine za kahawa upande wa kushoto, kwenye rafu zenye maandishi ya promotion ikiashiria offer au punguzo la bei.

Duka dogo la kuuza nguo hasa nguo za mitindo mbali mbali zikiwemo mashati na mavazi ya michezo. Nguo zimepangwa vizuri kwenye wavu wa chuma na rakau na zingine zimehifadhiwa kwenye vifurushi vya plastiki kwenye rafu.